Magari mengi yako kwenye maegesho huku yakiwa yameegezwa njia tofauti, mengine tunaona upande wa mbele huku mengine tunaona yakiwa kwenye upande wa nyuma. Magari haya pia ni ya rangi tofauti zikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika.

Mkono umeonekana kushika manoti ya pesa ya nchi ya Kenya. Noti hizi ni za dhamani ya shilingi elfu moja, kila moja na ziko mingi kwenye mkono wake na kwenye noti hizi pia, kuna majengo ambaye yamechorwa kwenye noti.

Wanaume wawili wameketi kwenye benchi nje ya kibanda ambacho kina M-Pesa na pia Airtel Money. Hapo kando pia kuna kabati baridi, ambalo lina vinywaji mbali mbali ndani yake na limefungwa.

Bango hili linaonyesha mwanaume aliyeonekana kuwa kwenye gari akitazama kitu kwenye simu yake na pia tunaona kwenye bango maandishi yanayosema , kama je unajua kuwa umaweza dhibitisha cheti chako cha bima ? Alafu wanasema bonyeza star three five two ili kufuata na ufuate maagizo yanayofuata.

Magari yako kwenye maegesho na tunaona kwenye upande wa mbele kwa kila gari tunaweza kuona kioo cha pembeni ama magari mengi magari haya ni ya rangi tofauti ikiwemo gari ya samawati nyekundu nyeupe na nyinginezo.

Matunda aina mbalimbali yanaonekana huku kuna ndizi ambazo zimeiva zikiwa zimeninginia na zimefungwa na kamba juu ya kibanda, pia kuna malenge kuna pia maembe, mananasi, machungwa na mengineo pia tunawaona watu ambao walioko kwa soko kwa umbali

Mwanaume aliyevalia longi ya kijani na vesti nyeupe anaonekana kuingia kwenye kibanda ambacho kina M-pesa pia kibanda hicho wameweka kuwa kinafanya photocopy kina auto spairs na pia kwa nje yake tunaona stuli kando huko kuna pia mwanaume aliyevalia kofia na ameketi kwenye veranda.

Ndizi ambazo zimeiva zinaning'inia na zimefungwa kwa kamba kutoka kwenye baa la nyumba, kando yake pia kuna ndizi ambayo ni mbichi na kwenye jina yake kumedungwa kisu huko chini yake kuna nyanya zimeiva zinaonekana kuwa kwenye kibanda na vitu vingine vinaonekana kwa umbali nyuma yake.

Gari, linaonekana kufunguliwa mlango, mlango huu ni upande wa mbele kushoto kwa gari na kwenye ukingo wa mlango kumehangikwa kifunguo cha gari hiyo, na kwenye kifunguo pia kuna vitu vya mbalimbali vilivyo na ishara tofauti.

Tunaona noti nne ambazo ni za thamani ya shilingi elfu moja na noti hizi ni za Kenya huku kwenye noti kumechorwa jengo la KICC, kwenye meza pia kuna bidhaa zingine ambazo hazionekani vizuri.

Noti ya thamani ya shiligi mia tano inaonekana kwa pande zote upande wa mbele na upande wa nyuma, kwenye upande wa mbele ina picha ya anayeonekana kuwa rais wa kwanza wa Kenya ambaye ni mzee Jomo Kenyatta na upande wa nyuma kunaonekana kuwa na jengo la parliament .

Viatu vya aina mbali mbali vinaonekana kupangwa kwenye rack na huku vikiwa vya rangi tofauti ikiwemo nyekundu pia kuna zile za samawati, nyeupe na pia vyeusi.

Noti ambayo thamana yake ni ya shilingi 1000 iko na nambari kwenye upande wa kushoto na pia kuna mchoro kwenye noti hiyo, wa chumba la KICC na pia mchoro wa mzee ambaye ni Jomo Kenyatta.

Magari mengi yanaonekana kuwa kwenye maegesho. Magari haya pia yanaonyeshwa kutoka upande wa nyuma ambazo tunaona taa za nyuma. Magari haya ni ya rangi tofauti huku yakiwemo rangi nyekundu na pia samawati na nyeupe.

Maelezo juu ya kifuniko cha ajali ya kibinafsi yanasema kuwa ajali inaweza ikatokea wakati wowote, lakini uponyaji ufayi kumaanisha unaumia kimfuko.

Mwanamke anayeonekana kuwa na maumivu, ako kwenye bango. Na pia bango linaeleza kuwa bima ya ajali ya kibinafsi. Usalama wako kipaumbele chetu, na pia kuna nambari ya simu, na pia kiungo cha tovuti.

Magari yanaonekana kuwa katika chumba cha maonyesho. Magari haya hayana number plate na pia yanaonekana kuwa mapya. Tunaona kwa sasa magari ambayo ni sita yakiwa ndani huku mengine yakionekana nje kwa umbali kupitia dirisha ama mlango pia.

Kuna gunia ambayo ni ya rangi ya zamawati na kuna ndizi ambazo zimewekwa kwenye ndoo, kuna vitunguu pia na bidhaa zingine zilizoko kwenye kibanda hiki.